Mgonjwa akiwa ameenda kwa daktari wa meno kupata vipimo kulingana na mdomo wake, anatabasamu na daktari amechukua jino bandia kwa ajili ya kuendelea na kipimo.

Mama akiwa na mtoto wake wote wana nywele ndefu nyeusi pia wamevaa nguo nyeupe wameshikilia miswaki yenye dawa, huku mama akimuelekeza mwanae jinsi ya kusafisha kinywa.

Chumba kinachotumika kwa ajili ya matibabu ya kinywa, kikiwa na daktari alievaa maski usoni. Pembeni kuna muuguzi wakiendelea kumuuguza mgonjwa anaehitaji huduma hiyo.

Eneo la mjini likiwa limekumbwa na janga la mafuriko. Huku watu wakisimama kwenye ukingo wa mafuriko hayo na baadhi ya magari yakiwa tayari yameshazama.

Eneo la wazi lililotumika kwa ajili ya usafi, kukiwa kuna makusanyiko ya majani yanayochomwa na kuteketea kwa moto, huku yakifuka moshi.

Eneo pembezoni mwa milima likiwa limeathirika na mafuriko, baada ya maji kupita wananchi wakienda kuchunguza, kitu gani kilichosalia au kama kuna watu wanaohitaji msaada na uokoaji.

Eneo la wazi katika hospitali, mahususi kwa ajili ya kuwapokea na kuwapima wagonjwa, likiwa na mwanaume mmoja amefungwa vifaa mbalimbali mikononi na kwenye vidole, vikipima mapigo yake ya moyo.

Eneo katika jengo kubwa la hospitali yenye sakafu nyekundu na madirisha makubwa, ikiwa na viti kwa ajili ya wagonjwa kusubiri huduma.

Mtoa huduma wa afya mwanaume akiwa amevaa koti jeupe, akiwa anamchoma sindano mgonjwa katika eneo mahususi la hospitali na kutoa huduma hiyo ya afya.

Chumba kinachotumika kama sehemu ya upasuaji kikiwa na madktari bingwa waliovaa kofia pamoja na maski, wakiendelea kumuhudumia mgonjwa anaefanyiwa upasuaji.

Chumba katika hospitali kikiwa na wafanyakazi watoa huduma kama madaktari, manesi pamoja na watumishi wengine, wakisimama pamoja na kukaa pamoja.

Chumba kinachotumika kama wodi ya wazazi na watoto, kikiwa na muuguzi aliyevaa nguo za bluu akimbeba mtoto mchanga kwa uangalifu, mara baada ya kuzaliwa.

Eneo katika hospitali linalotumika kama sehemu ya afya ya mama na watoto, ikiwa na mtoa huduma akitoa lishe kwa watoto waliopakatwa na mama zao.

Chumba kinachotumika kama wodi ya watoto wachanga kikiwa na wauguzi wawili, wakimuhudumia mtoto mchanga aliyetoka kuzaliwa.

Eneo linalotumika kwa ajili ya kutoa huduma ya kuchoma chanjo, akiwa na muhudumu wa afya akimchoma chanjo kijana mmoja aliyeketi kwenye kiti, huku mwengine akiwa anaandika rekodi za wagonjwa hao.

Tunda aina ya papai, likiwa moja limekatwa nusu linaonyesha nyama zilizopo ndani pamoja na mbegu zake, huku jingine likiwa bado halijamenywa wala kukatwa.

Eneo la wazi linalotumika kama shamba, likiwa na mimea aina ya aloe vera, ambayo ina matumizi mbalimbali katika tiba ya mwanadamu na wanyama.

Meza ikiwa imebeba vyombo vya upakiaji, vya uandaaji na utunzaji wa dawa mbalimbali za asili zitokanazo na matunda na majani.